Mwanamume huyu ambaye amevaa suti ya rangi ya samawati anaonekana kufunza hawa wanaume wengine wawili jinsi ya kuosha choo. Ameshikilia brashi mkononi anawafunza jinsi ya kuosha.

Mwanaume huyu anaonekana anapulizia dawa mimea ili kufukuza wadudu ambao wanaharibu mimea na kuna pia mti kubwa sana kando ya shamba hili.

Mwanaume huyu amevaa koti la maabara na barakoa na ameshikilia sindano mkononi, anadunga mtu ambaye anaonekana kukuwa mgonjwa, ambaye amevaa kofia na shati la nyeupe nyeupe.